Mwanamchezo huyu anaonekaniwa akiwa chini ya mchanga wakati alipomaliza kuruka. Mwingine alionyuma aliyevalia shati la kijani. Hapo ni katika uwanja wa mchezo ulio na rangi ya nyekundu, kijani hata pia kuna watu walionekaniwa kwa kando wameketi wakiangalia ishara ya michezo hio.

Jua limekuwa na rangi nzuri, ni nyekundu iliyoonyesha umbali wa manjano. Hapo katika ufuo wa bahari kumetulia tulituli. Kuna watu pia wanapita, wengine wamekaa wakijivinjari. Miti nayo yanaonekaniwa pia.

Hapa ni mahali watu wamekuja kujihudumia wakiangaliwa na msimamizi mmoja. Kila mtu anaandika majina yake na vitu alivyoulizwa kwenye hilo kijikaratasi. Ameshikilia kalamu mzee mmoja kwenye umakinifu akiendelea kufanya shughuli hii.

Ufuo mwa bahari kwa hoteli moja tajika. Kuna vitanda viwili na makuti ya kuzuia jua. Mchanga mweupe hata pia kuna godoro yaliyo na rangi ya buluu. Miti nayo yamenawiri kwa rangi yake ya kijani. Jua limechomoza.

Vibanda kadhaa vinaonekaniwa katika ufuo wa bahari huu, vilivyojengwa na mbao na juu imewekezwa makuti. Miti yaliokaribu ni aina tofauti yalio na rangi ya kijani mojawapo ukiwa ni mti wa mnazi. Mchanga uliomweupe hata pia hali ya anga iko shwari. Takataka kwa mbali ziko pembezoni mwake.

Jumba lililona nyasi nyasi limewekwa taa. Nje Kuna magari yamegezwa yaliyo na rangi tofauti nyekundu, nyeupe na nyeusi. Taa iliyong'aa ipo hapo inje katika mlingoti moja mrefu kuta hizo zilizo na rangi nyeupe katika barabara hiyo.

Mti mmoja wa mnazi unaonekaniwa upo kwenye ufuo wa bahari hii mengine yaliyopo mbali ya rangi ya kijani maboti yameweza kuekezwa pembezoni mwa bahari. Watu wawili wanaonekaniwa wakiwa baharini wamesimama.

Watu wanashangilia mchezo wa mpira, wamevalia sare tofauti za timu wanazozisherehekea. Moja wapo ni ya Kenya, jezi nyekundu. Wengine hawa wanaonekana wakishikilia simu, saa, shati hata mwingine aliyevalia shati la buluu, shati, suruali, hapo.

Chumba cha kujisaidia, msalani kwa lugha nyingine fasaha kuna karatasi nyeupe, kuna kidude cha kusafiria na kitu kingine ni taa ya kuwaka ni nyeupe. Madirisha yapo wazi, unaweza kujisaidia wakati wowote.

Ferri tayari zishaweza kufika katika kituo cha meli ambacho kinangoja maabiria wengine kuingia hata magari pia kutoka. Zimekuwa na rangi mbili tofauti, nyeupe na buluu. Watu wapo hapo wengi kila mtu amevaa sare zake za kazi au kufanyia shughuli zake za kila siku.

Wahudumu Kenya wamesimama waliovalia sare zao za kazi zilizo na rangi tofauti, moja ipo na rangi nyeupe na rangi ya bluu mwingine naye ni aina ya jinsia ya kivulana aliyevalia rangi ya shati ya mkono mrefu nyeupe na vijirangi vijikundu vyaonekana, hapo ni katika huduma.

Jumba la maombi, msikiti. Ni mahali pa waislamu kuenda kumuabudu Mola wao. Jumba hili lina rangi tofauti mojawapo ni nyeupe, alama ya maziwa na hata pia kuna maandishi ya kiarabu yaliyoandikwa kwenye kuta hilo. Na barabara ipo pembezoni mwa msikiti.

Ufuo wa bahari umenawiri. Pembeni kuna miti ya minazi na pia kuna makuti yaliopo katika ukumbi ulio hapo chini. Naona mabati na pia ukuta uko na rangi nyeupe. Uwepo wa picha hii umeonekaniwa ukiwa katika ufuo wa bahari.

Msikiti ni mahali kwa waumini wa kiislamu wanaenda kuabudu mola wao. Jumba lililoandikwa neno la mola kwa kiarabu 'Allah' lipo na rangi ya maroon na brown . Hali ya anga ipo shwari.

Hapa ni katika kibla cha waumini wa islamu. Msikiti ndio nyumba la kuonyesha vitu hivi. Maneno ya kiarabu yalioandikwa katika kuta hizo. Rangi zilizo tofauti nyeupe, kijani manjano, bluu, brauni hata pia rangi ya maziwa. Kuna mswala chini yake ℎ𝑎po.

Kibanda cha kula. Kuna watu wapo ndani wamekaa wanaendelea na shughuli Yao ya ulaji. Mama mmoja anaonekaniwava akiwa ndani aliyevalia dera anapika, Kuna ndoo za rangi za manjano na hapo inje kwenye kibanda hicho bati limeandikwa A and D liko lekundu.

Chumba hichi ni cha wavulana kufanya ibada zao, waislamu kusali inaonyesha ishara ya picha hata jina na maneno, ukuta mweupe uliowekwa vitu juu. Maua na mlango wenye kuonyesha watu kuweza kuingia ndani kufanya maibada zao.

Basi la usafiri lilioegeshwa nje ya jumba kubwa lililo na vioo. Hali ya anga ipo shwari, jua limechomoza. Katika barabara hio kuna majani ya rangi ya kijani, matairi meusi yameegeshwa kando.

Magari yaliyoegesheshwa katika jumba kubwa yapo katika mahali ambapo yanafanyiwa biashara. Tuktuk ya rangi ya manjano inaonekaniwa ikiwa na mtu aliyevaa shati ya bluu. Pembezoni mwake kuna nyasi ya rangi ya kijani hata pia kuna kuta.

Magari yaliyoegeshwa hapo inje kuna mlinzi anaonekana amevalia sare yake ya kazi shati la bluu, suruali nyeusi na hata kofia. Tuktuku iliyopo hapo inje ni rangi nyekundu , rangi ya nyumba iliyo hapo ni tofauti , nyeupe mabati ya bluu.

Watu wamejumuika katika ufuo wa bahari ya Hindi. Kuna mtu mmoja kando yule anayefanya mchezo wake wakujifurahisha mwenyewe wengine wapo wamesimama kando ya bahari hiyo wanaogelea Wanaojifunza na machugu wapo hapo pia watu wa mabuti

Mtu mmoja aliyesimama aliyevalia kofia nyekundu shuka za rangi tofauti tatu bluu, manjano nyekundu. Hapo kuna vibanda vya makuti na miti ya minazi ni katika hoteli moja iliyo maarufu iliyo hapo ufuoni mwa bahari.

Jengo la makuti. Nyumba hii imeweza kutengenezwa na mlango moja uliopakwa rangi jeupe , pembezoni mwake kuna miti iliyo na rangi ya kijani hata katika ufuo huo wa bahari mchanga mweupe.

Mchanga mweupe mahali ambapo ni baharini na miti kadhaa iliyo rangi ya kijani, kwa umbali kuna makuti hata pia mtu wa mnazi unaonekaniwa hapo ulio katika mchanga na manyasi hayo, mawingu yameng'aa ng'aa.

Mchanga mweupe wa bahari. Pembeni kuna kibanda cha watu wanaoweza kuwekeza biashara zao wakati wa utalii umeweza kustawi katika eneo hilo. Miti ya minazi yapo hapo pia yameweza kunawiri kwa rangi ya kijani.

Ufuo wa bahari unaonekaniwa kuna takataka ziliyopo nje, mchanga mweupe, vilori vilivyoegeshwa, maji yaliyotoka yapo kando, mengine meupe mengine bluu hapo ni baharini ufukweni.

Matunda iliekezwa katika meza iliyo na kitambara cha kitenge. Ndizi, maembe, hata pia kunaonekaniwa uwepo wa machungwa katika jumba moja lililowekeza kijumba cha chakula.

Mahali kwa ibada kwa waumini wa kiislamu. Inaonekaniwa kuna mtu amekaa hapo anasoma akimaliza sala yake. Kando yake pia kuna misahamu, vitabu vitakatifu vya kuabudu. Mahali penyewe ni pazuri sana. Kuna rangi, kuna feni na mambo mingi sana unayaona kwenye hii nafasi ya picha.

Jumba kubwa liliopo hapo ni la waumini wa kikristo. Linajulikana kama kanisa ni la rangi nyeupe, rangi ya brauni hata pia katika mzunguko wa magari yapo tofauti rangi nyeupe, nyeusi, matatu hata pia kuna vijialama vya kuonyesha ishara.

Watu walipo katika uwanja wa mpira wanashangilia waliovalia sare za ushabiki huo, kofia , vijana, wamama, wazee wote wako pamoja wakiendelea kunyosha mikono na wakitabasamu katika hali hiyo ya sherehe.

Wawili hawa wanaonekaniwa wakiandamana pamoja wakifuata mpira ulio mbele yao ,wakivalia sare zao za timu nyekundu na nyeupe .Police sacco ndo uwanja waliokuwa wakifanyia mchezo huo, majani ,manyasi miti ya rangi kijani.

Hapa ni wakati rais mstaafu, Uhuru Kenyatta akiwa pamoja na speaker wa taifa la Kenya na wakubwa ama ndugu, marafiki walio pembezoni wanaweza kuonekaniwa wakiandamana pamoja wote. Wamevaa nguo zao nzuri wakielekea katika sherehe iliyowapeleka wote kukutana.

Watu wako katika nyumba la ibada. Ni wakati mwafaka wa maombi. Hapo mbele kuna mzee mmoja amekaa akiangalia mwenziwe akiendelea kusali. Amevaa nguo nyeupe na mwengine amevaa nguo ya kijani. Hapo ni msikitini.

Jumba la maombi la waumini wa kihindi. Kuna viti viwili vyeupe. Pembezoni mwa 𝑗umba hili kuna kuta zenye rangi tofauti; nyeupe, manjano na hata pia kuna j𝑖𝑠𝑎namu lililoweza kuvishwa nguo.

Msichana kwa mbali au watu walio na jinsia tofauti wawili pia wako huko baharini, wanaendelea katika shughuli zao za kujivinjari. Jua limechomoza kwa umbali. Maji yanaingia yakitoka yaliyo na mapovu. Ufuo wa bahari huo una mchanga wa rangi ya brown .

Nyumba zilizopakwa rangi nyeupe na buluu. Watu wanaonekaniwa wakitembea njia tofauti tofauti. Wasichana wawili wapo katikati ya barabara. Mmoja aliyebeba mtoto, mmoja amebeba kitu ambacho kinaonekaniwa na rangi ya buluu. Magari yalioegeshwa kando, rangi ya nyeupe na nyeusi.

Mchanga mweupe. Kuna kivuli cha mtu aliyechukua picha hii. Mchezo uliopo hapo baharini ni wa voliboli. Vitu ambavyo vilitengenezwa kwa mbao na makuti vipo kando yake. Nyumba moja nzuri inaonekaniwa kwa umbali. Miti nayo pia ya minazi yaliyo na rangi ya kijani yapo hapo.

Waumini wa kiislamu waliokusanyika katika ibada. Waliovalia sare zao za maombi. Rangi tofauti, nyeupe, buluu, manjano, nyeusi, hata pia kuna mnara kwa mbali. Kuna miti yaliyopo kando yaliyo rangi ya kijani mchanga ulio rangi ya brauni .

Shimo lililo na maji ya rangi ya manjano. Kuna bwawa laonekaniwa hapo limepasuka. Watu wamesimama kwa kando wakiangalia nini kinacho endelea hapo. Kuna migogo ya spaki. Kuna mchanga ulio na rangi ya nyekundu.

Hili ni jumba la waumini wa kiislamu, linalojulikana kama Masjid Munir. Lina rangi tofauti; nyeupe na njano. Spika ziliopo juu, zinaweza kuita waumini wakati wa maombi.

Aliyevalia sare yake ya kazi rangi ya kijani ameshikilia fagio akiendelea kufanya usafi katika ufuo. Mchanga mweupe, hata pia miti ya minazi yaliyopo kando. Kuna rangi ya kijani na chuma jirefu lililo la rangi ya nyeupe limesimama kwa kando na watu wanatembea.

Mhudumu anayehudumia watu na tarakilishi yake waliounga laini vijinsia ya tofauti, wanaume na wake. Hapo kuna tarakilishi na meza. Kuna tanobari lililo na rangi nyeupe. Hii ni ishara kuwa watu wamekuja jisajili ama kujiandikisha kuchukua stakabadhi zao za kitaifa.

Huduma Kenya. Wafanyikazi waliovalia mabarakoa wamesimama na kusikiza maagizo wanayopewa na mmoja wao aliyevalia suti. Wengine wamevaa sare zao za kazi. Kuna viti na tarakilishi. Vibofu vilivyo rangi nyekundu vipo hapo juu.

Huyu ni mwanahabari tajika. Ameweza kuhakikisha kuwa anawatangazia Waislamu wakati wa kuisha mwezimtukufu wa ramadhani. Hapa ni stesheni anapofanya kazi inapojulikana kama Citizen Tv , pembezoni pia Kuna msichana ambaye anaashiria Kwa lugha za kiishara.

Watu watatu wanaonekaniwa wamekaa katika viti, vingine ambavyo vilivyo na rangi ya buluu na manjano havina watu. Kando yake kuna nyumba na baiskeli hata pia kuna mti ulionawiri wa rangi ya kijani. Kuna pia bwawa la maji lililo na rangi ya nyeusi.

Kuna bango liliopo kando ya barabara imeandikwa Bahari Dhow Beach Villas. Miti yaliyopo pembezoni mwa barabara hiyo yamenawiri pia kuna manyasi na rangi yake ni ya kijani. Tuktuk inapita kando ya barabara hiyo na pia kuna matope wakati mvua limenyesha.

Kwenye ufuo huu wa bahari kuna biashara inayoweza kuchukua watu waende kutembea baharini. Hao waliosimama chini ni wasaidizi wa mzee aliyevaa kofia na wale wateja waliopo ndani wamekaa wamevaa nguo tofauti wapo tayari kuweza kuondoka. Kuna maboya na kuna watu ambao wanahakikisha safari inakuwa sawa.

Duka kubwa la elektroniki, pasi ziko aina tofauti zilio na rangi ya buluu, nyeusi, nyeupe, chini kuna hata pia maboxi yaliongezwa hapo, mhudumu yuko huko kando akiendelea kufinya tarakilishi.

Watu wameunga laini wakingonjea kuhudumiwa na msichana aliyevalia koti jeusi amesuka nywele zake ndefu. Mwingine anaonekaniwa akishikilia kalamu na karatasi akiweza kuweka sahihi na kujitambulisha yeye ni nani. Wengine wanaonekaniwa wakiwa wanangonjea wakati wao. Polisi anaonekaniwa akiwa nyuma akihakikisha kila kitu kiko salama.

Chumba cha kujisaidia msalani kuna mabeseni mawili yaliyo na rangi nyeupe kunachupa ina sabuni ya kuoshea mikono mambo ambayo mtu anaweza kujisaidia wakati wowote unarusiwa. Taulo nayo imewekwa pale juu kioo cha kujiangalia kama uko sawa.

Majumba yaliyonawiri mjini mwa Mombasa , kwa kando kuna bahari, mawingu yaliyo samawati hata pia kunaonekaniwa kuna rangi nyeupe, nyekundu ya mabati, nyeupe bluu na hata kabisa pia kunaonekaniwa kuna miti yaliyo na rangi ya kijani.

Gari lililo katika barabara inaonyesha maduka tofauti ya rangi ya buluu, manjano, nyekundu hata mengine yamejengwa Kwa mabanda. Watu wengine wapo katika hali yao yakununua vitu wanavotaka. Miti ya kijani yaliyo pembezoni mwa barabara hiyo yanaonekania.

Nyumba ziliopo kando ya barabara zimepakwa rangi moja, nyeupe nyingine ya buluu. Kuna bahari pembezoni mwa nyumba hizo, barabara 𝑝𝑖𝑎 𝑖naonekaniwa kuwa safi, jua linaelekea kuzama.

Hawa wameshikilia kitabu ama karatasi waliopewa na mkubwa wao. Wavulana watatu, mmoja amevaa miwani wamevalia sare za kazi zao. Wasichana wanne nao wote wamevaa miwani wakiangalia na wakifurahia wakati huo.

Feri mbili zinaonekaniwa zikiwa katikati ya maji. Zinaelekea misafarani. Watu waliobebwa ndani yake kuna magari. Majumba makubwa yanaonekaniwa kwa kando yaliyo na rangi tofauti, nyeupe. Mabango yapo hapo yakiashiria biashara za watu.

Ukwe ya Bahari Hindi. Imeweza kuonyeshwa kwa umbali kuna maboti mawili yameegezwa hapo ndani, rangi ya miti yaliyo nawiri kijani. Kuna hata bustani la hoteli moja mzuri sana, na kuna viti vimewekezwa hapo vya watu kuja kukaa.

Katika jumba hili la maombi ni waumini wa kikristo. Mmoja anaonekania akismama akiwahutubia walio keti. Waliovalia sare zao za jumapili au siku ya maombi wamejifunika vitambara vyeupe katika vichwani mwao.

Gazeti hili lililo na ujumbe mwingi tofauti. Wakati huu inaonekaniwa ilikua ni mwezi mtukufu wa ramadhani, inaonyesha masaa ya miji tofauti ikiwemo Mombasa, Malindi , Nairobi, Nakuru hata Nyeri na mengine yapo hapo katika kila saa ya watu kufungua na kufunga mwadhini.

Aina za michoro zilizowezwa kuandikwa na watu wa kitambo. Naona kuna alama ya samaki, alama za ngarau. Ukuta huo ukona rangi ya brauni. Kuna chuma kilicho pakwa rangi nyeusi.

Ufuo wa bahari ulioko kando ya nyumba moja nzuri sana iliyo na makuti. Nyumba nyeupe kwa rangi yake ilivyoonyeshwa hapo. Kuna miti ya minazi yaliyonawiri hata pia kando kuna mtu amevaa nguo ya kijani akifanya kazi za usafishaji.

Bahari iliyo na rangi ya bluu, nyeupe na miti yaliyo na rangi ya kijani, nyumba ata pia bwawa la maji laonekaniwa apo, mchanga mweupe. Hapa ni mahali palipo na uwezo wakuonekaniwa kwa juu.

Bahari imeweza kunawiri kwa rangi tofauti. Mwanzoni hapo naona rangi nyeupe, pili kuna rangi ya kijani na tatu rangi ya buluu. Hapo kuna mchanga mweupe na pia takataka kidogo kwa mbali ukiona kule kuna madau yamewekezwa.

Uwepo wa maboxi yaliyo na rangi nyekundu yapo katika jumba hili. Taa zimewashwa. Mabati yaliyonawiri yapo vizuri yalivyojengwa. Gari moja linajulikana kama Isuzu, lilo ambalo ni kuu la kubebea mizigo hiyo

Msichana mmoja aliyevalia buibui na kitambara kwenye kichwa cha rangi nyekundu. Magari yaliyoegeshwa yanajulikana kama matatu. Tuktuk nazo zipo hapo na rangi tofauti bluu, manjano. Kuna watu wanatembea kwa mbaali na kando maduka majumba makubwa yaliyopo hapo ya kibiashara.

Ngalawa nzuri sana. Watu waliopo hapo ni watatu. Kuna bendera ambayo inapepea katika ufukwe huu wa bahari. Ngalawa hio imeegeshwa na kungoja wakati itakapoweza kufanya shugli zake za kawaida. Mmoja amevaa shati ya kijani mmoja amevaa shati ya zambarau na mwingine shati ya buluu.

Hapa ni msikitini, mahali kwa ibada waumini wa kiislamu. Wawili hawa wanaonekaniwa wakiendelea maombi, hata pembezoni kuna msaafu, mkeka uliyo na rangi ya kijani, kuta nazo zina rangi mbili tofauti, kijani na nyeupe

Hapa ni katika mkahawa mmoja uliyonawiri. Viti imeegeshwa na meza. Kuna ubao ulio na maneno ya kuashiria nini kilicho hapo. Miti yaliyonawiri na rangi ya kijani. Kuna pia mambo ya kuhakikisha vitu viko sawa.

Hapo ni katika stesheni ya kujaza mafuta. Gari hili linajulikana kwa jina ya matatu. Kijana mmoja aliyetaka kufungua mlango amevaa shati la buluu, kofia nyeupe, suruali ya rangi ya brown . Anaingia anataka kufanya shughuli zake za kikazi. Kando kule kuna mtu anataka kuangalia gesi na kuna magari mengine yameegeshwa na tuktuk.

Katika kivuko hichi au ufukwe wa bahari huu watu wanasaidiwa kupanda na kushuka, kuna ngazi iliyotengenezwa na mbao, wasichana, wavulana, wamama ata pia wazee, maji yaliyo nyekundu na upande wa mwisho kuna maji yaliyo na rangi ya bluu. Wengine wamesimama katika ukuta huo wakiangalia.

Muumini mmoja wa kiislamu anaonekaniwa akisali aliyévalia kofia jeupe na shati nyeupe na suruali ya bluu. Viti vitatu vilivyo na rangi ya bluu mzee mmoja aliyekaa mbele anaangalia akisoma. Hapa ni msikitini

Timu inayojulikana kama KDF ni ya wanajeshi. Watu hao waliovalia sare tofauti ilio na rangi ya nyeupe, nyekundu na nyeusi. Mwingine aliyevalia sare moja ya nambari ishirini ilio na rangi ya kijivu. Nyuma kuna gari lililoegeshwa hapo aina ya basi.

Kivuko cha feri. Wenye boda boda wanaonekana ni wa kwanza kuondoka. Wamevalia sare zao za kazi na reflector . Wavukaji nao wanangoja magari yamebebwa na bahari imenawiri kwa rangi blue na mwanga wa jua umechomoza.

Kivuko cha ferri kimeweza kuonyesha abiria watatu walioabiri hiyo ferri, alama ya nambari maalumu naziona katika picha hii saba, mbili, moja pia ferri hii imeweza kawashwa taa na pembezoni mwa bahari kuna majumba yaliyo karibu na bahari.

Gari moja nzuri lililo nyeupe limeegezwa nje na magari mengine makubwa yapo hapo hadharani. Barabara hii ipo safi. Watu wamekaa nje kungojea shughuli zao za kazi. Mabati nayo yapo kuzuia jua na vuke wakati huo.

Kivuko cha mvuvi anayetumia kiori kuvusha watu, msichana aliyevaa kofia na nguo ya chui chui. Mvuvi amevaa shati jeupe na suruali ya jeans ya buluu ameshikilia kijiti. Pembezoni mwa bahari hio kuna miti ya minazi na mengine.

Kivuko cha ferry kimeegeshwa pembezoni mwa bahari hiyo, watu wanaoabiri wanangoja kutoka wengine wanangoja kuingia, magari yaliyoko nje yataweza kupewa ruhusa kuhakikisha yanaleta usalama na kuvuka vizuri.

Waumini au wakuu wa kikristu waliovalia nguo zao za ibada, nyekundu, mengine nyeupe. Wamesimama katika jengo kubwa ambapo hapo ni mahali kwa kuabudu. Nje kuna miti yaliyo pembezoni ya rangi ya kijani.

Ufuoni mwa bahari, kumetulia kuko shwari mti mrefu unaojulikana kwa jina mnazi umenawiri. Pembezoni mwake kuna jumba ndogo ambalo limejengwa kwa mawe hata manyasi yapo kwa rangi ya kijani.

Meli iliyoweza kubeba makontaina, nyingine feri mbili zinavuka upande wa pili. Nyumba kadhaa zinaonekaniwa kwa umbali, hata miti pia yaliyokua na rangi ya kijani. Bahari imetulia wakati huu inaonekaniwa kuwa jua kidogo limepungua.

Walioshikilia kalamu wanaendelea kufanya shughuli za kusaidia watu kwa huduma yao ya kujiandikisha kitambulisho. Kuna simu hapo na pia kuna mtu anasimama anangoja kuhudumiwa. Mama ako kando amekalia kiti, aliyevalia kofia na shati refu na mwingine amevaa shati la colour tofauti, anaendelea kujaza nafasi yake ya maswali.

Mama anaelekea nyumbani kwake. Hapo ni kijijini. Kuna mti ulionawiri. Una rangi ya kijani. Makuti pia nayo yapo kwenye jumba hilo. Nje nao mchanga ni mwekundu. Nyumba hio iko hali nzuri sana.

Ufuo wa bahari ulio msafi, mchanga mweupe, watu wanaonekaniwa wakitembea, hata pia kuna miti ya minazi na rangi yake ni ya kijani. Hali ya anga ipo shwari. Jua limetokeza katika ufuo huo na kuna bonge la hoteli.

Ndege iliyotuwa inakuja, mahali hapo ni uwanjani, kuna mtu ameshikilia vidude vya ishara viliyo na rangi ya manjano, yeye mwenyewe amevalia sare ya kazi magari mengine kando yanarushia maji.

Ufuo wa bahari kuna viboti viori vimeegeeshwa hapo vibao vya kuashiria jina la kibanda hicho. Watu wamekaa ndani wanakula mankuli yao, manyasi nayo yapo hapo karibu ya kijani.

Msikitini, kuna waumini tofauti wanaonekania wakiwa nje hapo, waliovalia sare zao za maombi. Zinajulikana kama kanzu. Zipo na rangi tofauti; nyeupe, na hata pia wanawake waliovalia nyeusi. Ni nje kwenye sura wanaonekania wakiwepo hapo.

Ufuo wa bahari ulio na mchanga mweupe miti yaliyo hapo pembezoni ni ya minazi. Hata pia kunaonekaniwa kuna jumba lililo na tanubari, juu yake kulitengenezwa makuti kama kizuizi cha mvua na jua. Kuna viti vilivyomo ndani na meza.

Hapa ni mahali ambapo watu wamekuwa wakishangilia mchezo wa mpira. Msichana aliyevaa nguo nyekundu ameweza kushikilia chupa ya tembo. Amevaa miwani, wengine wamekaa wakishangilia na wakiongea mambo yao katika wakati huo.

Humu ni mahali pa ibada kwa waumini wa dini ambayo inajulikana kama mabohora. Nyumba imenawiri, iko na nakshi nakshi na rangi tofauti, nyeupe ikiwa na miti kando yake.

Uwanja ulionawiri na miti tofauti ya minazi makuti yaliyo jengewa vibanda za baba Patricia hasa pia mchanga mweupe. Kuna takataka zilizo pembezoni mwake. Hapo kibanda kina rangi mbili ambayo ni nyeupe na hata pia rangi ya brauni.

Waumini wa kiislamu waliolekea kibla wamekaa wakingoja wakati wa maombi. Wanasoma sala yao. Saa ipo ukutani. Kuna maikrofoni iliyosimamishwa hapo na mswala. Hapa kuna vioo vilivyo na rangi tofauti.

Msikiti, ni ya aina ya nyumba moja tukufu kwa waumini wa kiislamu. Huku pembezoni mwa bahari, mchanga mweupe, miti yaliyo karibu nayo ni ya rangi kijani. Jua limechomza. Rangi ya nyeupe na kijani, inaonekaniwa katika jengo hilo.

Miti yaliyoweza kupandwa yamenawiri kwa nyasi yaliyona rangi ya kijani pamoja na nyumba ya makuti iliyona ukuta mweupe. Barabara iliyowekezwa watu kupita pia imetengenezwa na Teraso.

Ufuoni mwa bahari mchanga mweupe kuna takataka zilizopo nje ya maji ya kutoka na kuingia, viboti viwili vimeegeeshwa hapo kuna makuti hata vitanda vya kujipumzisha kuna godoro lililo na ranya ya blue .

Miti ya rangi ya kijani inaonekania pembezoni mwake kuna mnazi hata pia kuna nyumba iliyo na ngazi. Kuna mpira hata pia kuna rangi ya buluu iko hapo. Hapo ni katika bustani moja nzuri sana la nyumba.

Ufuo wa bahari, umenawiri anga ishwari uchafu uliyoonekaniwa hapo ni wa rangi ya kijani, mchanga mweupe pepepe bahari ina rangi tofauti nyeupe bluu hapo ni mahali pa kujivinjari.

Msichana aliyezuia kitambara kimoja kinaashiria kuwa, timu yake pendwa inayojulikana Gor Mahia. Mwingine uameshikilia moto aliyevalia kofia nyeusi, mwingine aliyovaa shati la bluu na mwingine amevalia kitambara keupe chini yake kuna kijana aliyezuia firimbi mdomoni wakishangilia.

Wamama, vijana waliokaa sehemu moja. Moja wao akiashiria na kidole akiwa anazungumzia maneno yake, waliovalia kofia za rangi nyekundu wapo makini. Kuna ujumbe hapo ulioandikwa tuko pamoja.

Ufuo wa bahari. Vilori vilivyoegeshwa vimetulia, hali ya anga ipo shwari. Maji yaliyo na mapovu yanaonekaniwa katika ufuo huo, hata pia kuna rangi tofauti mbili. Rangi ya buluu ikiwa kwa mbali imechomoza.

Hapa ni katika ufuo wa bahari. Maboti yalioegeshwa kando, kuna watu wanapita, kila mtu na shughui zake waliovalia nguo tofauti, jumba, majumba yaliopo kando yapo na rangi nyeupe na brauni.

Majumba yaliyojengwa na makuti yanayoonekaniwa yakiwa pembezoni mwa miti ya minazi. Hapa ni katika katika ufuo wa bahari, maji ya bluu na mchanga mweupe unaonekaniwa hapo. Hii ni hoteli moja maarufu hapa mjini.

Watu wanaonekaniwa wamewekwa pamoja wamevalia sare tofauti wakishangilia mchezo . Wengine wamevaa kofia, miwani hata walioshikilia simu. Mtu mmoja mweupe wa kabila tofauti pia hakuachwa nyuma yupo hapo. Hali ya anga i shwari .

Feri iliyo katikati ya bahari inaonekaniwa ikiwa na watu wachache, watatu waliopo hapo chini wanaendelea mazungumzo kuna vijinambari vilivyoandikwa katika chuma hicho. Rangi nyeupe na bulu sufuri saba mbili moja.

Bango lililo kubwa katika Rabai. Mahali ambapo wameweza kudhaminiwa na wajerumani inajulikana kama National Museum of Kenya. Chini kuna wanyama waliopo hapo wanakula chakula. Ndani yake pia kuna, jumba lililo na gate la rangi ya kijivu.

Magari mawili yaliyopo pembezoni mwa barabara. Moja ni basi na nyingine ni gari la abiria wa kibinafsi. Kuna mtu amesimama hapo kando ameweza kuvaa bagi na pia kuna watu wawili mahali wamesimama karibia na jumba hilo gari lilipoegeshwa.

Wafuasi wa timu moja tajika inayojulikana kama Gor Mahia. Waliovalia sare zao za rangi ya kijani, miwani na watu wameshikilia vijidude hata mfuko wa blue unaonekaniwa na ngoma. Msichana mmoja akiwa amevaa shati na ameshikilia begi lake la rangi green .

Jumba hili ni msikiti kwa waumini wa kiislamu wanaenda kwa maombi kwa siku tano lililo na rangi nyeupe, maandishi yaliyoandikwa na rangi ya kijani. Hali ya anga ipo shwari mawingu yaliyo meupe na bluu samawati, hata pia kuna mwavuli wa rangi nyekundu.

Vijibanda vijidogo vipo katika mchanga wa baharini. Vieori pia vimeegeshwa. Kuna kimoja kiko na rangi tatu tofauti; rangi ya buluu, nyekundu ilioandikwa maandishi madogo, rangi nyeupe. Bahari imetulia tuli ilio mchanga mweupe hapo chini.

Rais wa jamhuri ya Kenya kwa jina, Samoei Ruto. Amevalia nguo ya buluu ameshikilia mikrofoni. Hapo nyuma kuna watu wanaoendelelea kuimba. Kuna bendera za aina tofauti; Uganda, South Africa hata pia kuna mhubiri amesimama hapo.

Bahari, watu kadhaa wanaonekaniwa wakitembea. Pembezoni mwao kuna mti wa mnazi, miti mingine pia. Kuna boma lililo na rangi ya nyeupe na vigogo vilivyoweza kuegeshwa kando, taa, kuna pia nyasi zilizo za rangi ya kijani.

Bahari inayoonekaniwa kwa upande wa juu kutoka kwenye ndege, abiria mmoja ameweza kuchukua fursa hii kuwaonyesha uzuri wa eneo hilo. Rangi ya bluu, nyeupe na green inaonekaniwa pamoja na rangi ya brown .

Waumini wa kislamu wamekusanyika mahali kumoja wanasali sala yao, waliyovalia sare tofauti ikiwemo rangi ya nyeupe, ya bluu, ya manjano ata pia watu wengine wamevaa kofia, miswala ya kuswalia wanayatumia, viti wengine wamekalia.

Meli kubwa inaonekaniwa katika bahari, jina lake ni China Shipping Line . Imebeba makontena makubwa yaliyo na rangi ya tofauti, nyekundu, bluu, nyeupe ata pia rangi ya kijani.

Mali pa kuabudu kwa waumini wa kihindi au kibaniani hapo wameketi jinsia mbili mwanaume na mwanamke, aliyechini ni mvulana amevalia shati ya rangi ya maziwa ,msichana ako na rangi ya tofauti na mvulana amevalia shati jeupe amekalia viti viwili.

Watu waliovalia barakoa wameshikilia bango kubwa lililo na maneno ya ishara ya kuonyesha kuwa nini wanachokifanya wakati wa kuandamana pamoja. Kuna watu waliovalia nguo tofauti, mwingine amevaa colour ya manjano rangi ya kijivu na mwingine amevalia kofia nyeupe. Watu wote hawa wako jinsia mbili wake na waume.

Jabali lililo nje ya ufuo wa bahari, mchanga, takataka, hata pia kuna miti ya minazi. Kuna vijibanda viwili vilivyotengenezwa kwa makuti. Maji yanaingia yakitoka. Kuna jumba kwa umbali lililo na rangi jeupe.

Mtu mmoja anaonekaniwa aliyevaa bagi akitembea. Mwingine mwanamke aliyevalia sare ya kijani akiwa ni mhudumu wa basi hilo linaloelekea Mombasa Ukunda. Jina, Cool. Barabara iliyochafu vitu vilivyo chini vinaonekaniwa vimetapakaa.

Feri mbili ziliopo katikati ya bahari, imebeba abiria na watu zilizo na rangi tofauti; buluu, nyeupe, hata manjano. Maji yamenawiri. Kando kuna miti yaliyo na rangi ya kijani.

Katika ufuo wa bahari huu unaonekaniwa kuna mchezo unafanyika, unaojulikana kama voliboli, mti wa mnazi upo hapo pembezoni mwake kuna jumba la makuti na majabali, mchanga upo mweupe na hapo ni baharini.

Maboti yaliyo na watu ndani yake aina ya watalii wahudumu walio chini na mwengine juu aliyevalia shati jeupe na jeusi. Waliovaa sare zao za kazi wanaedelea kuhudumia watu hao. Maji yako shwari.

Mchanga mweupe uliopo katika ufuo wa bahari wa hoteli moja maarufu inaojulikana kama DIAMOND LEISURE . Naona pia boti ama ngarau iliopo hapo nje. Kuna miti ya rangi ya kijani yamenawiri, uwepo wa kasa ama kobe pia upo hapo katika pembezoni mwa picha.

Kivukoni hapo watu wameshuka magari yameengeshwa ni ya kiaina ya kizamani yantoka pia. Waliovalia nguo tofauti ni wavulana na wasichana. Wako katika shuli zao za kikawaida bahari nayo imenawiri miti ya kijani hapo nyuma pembezoni mwake.

Train ya kisasa iliyoweza kuitwa jina la SGR ipo tayari kuondoka na ama imewasili katika eneo husika. Watu wapo ndani wamekaa, ina rangi tofauti; nyeupe, manjano na kijani.

Hapo ni mahali kwa kuuzwa mikeka iliyoshonwa na watu, mahali pa utalii, gari linapita kuna alama ya mtu kwenye kioo pia kuna vitu vya mbao na miti ambayo imenawiri kwa rangi ya kijani.

Hapa ni mahali ambapo waumini wa dini ya kikristo wanajumuika wakati wa maombi yao. Nyumba hii imepakwa rangi tofauti. Iko na rangi ya manjano na pia rangi ya buluu. Mabati yapo rangi ya nyekundu. Nje inaonekana pia kuna nyasi za rangi ya kijani.

Miti ya minazi ilionawiri yamemea vizuri sana pembezoni mwa bahari hio. Mchanga mweupe, viori vilivyoegeshwa katikati ya maji hayo rangi ya buluu. Hali ya anga nayo ni shwari. Nyasi zilizoweza kupandwa hapo ni za rangi ya kijani.

Mnyama huyu anajulikana kama Kunguru , anaangalia maji iliyopo pembezoni mwake, vitanda vitano vimeegeshwa kando ya watu kuota jua. Mahali hapa ni hotelini na pako na nafasi nzuri ya kuweza kujipumzisha nyasi ni za rangi ya kijani nyumba imenawiri pia .

Wanawake waliojifunika mitandio, waliovalia sare zao za shule, wakiwa darasani, wanasoma. Somo la hisabati. Ukuta mweusi, ubao uliopo hapo mbele, rangi ya manjano inaonekaniwa.

Bango lililoashiria kuonyesha Kuwa hapa ni mahali pa kutembelewa na wageni imewekwa masaa yake maalum kuanzia saa mbili hadi saa kumi na mbili jioni. Pembezoni mwake ni barabara iliyokuwa na miti ya minazi na hata miti mengine yaliyona rangi ya kijani.

Katika ufukwe wa bahari hii mchanga ni mweupe, kuna hata pia mchezo wa voliboli. Kunaonekaniwa kuna neti, kuna majabali, kuna miti ya minazi hata pia nyasi zilizokuwa juu ya mawe hayo yamenawiri. Kuna makuti kwa umbali yanaonekaniwa.

Hapa ni katika uwanja wa mpira. Waliovalia sare za mchezo wanashangilia mmoja wa timu zao. Wasichana waliovalia nyeusi nao hawakuachwa nyuma , aliyevaa miwani anaonyesha ishara ya mikono na wengine pia wakiwa na bashasha, mwengine ameshikilia kijitarumbeta hapo na amevaa kofia ya blu.

Wachezaji hawa ni wa mpira, wamekuja kusherehekea goli lililoweza kufungwa na mmoja wao. Umati wa watu unaonekaniwa kwa kando ukishangilia na ukiangalia mchezo huo. Uwanja huo upo na nyasi ya kijani, hata pia wao wamevalia sare za manjano na soksi za manjano na viatu vyeusi

TUKTUK iliyo na rangi ya manjano. Kijan aliyevalia sare yake ya kazi anaiendesha. Kiti ni cha chuma kiko na rengi ya kekundu. Barabara ipo shwari. Miti iliyopembezoni mwake ni ya rangi ya kijani.

Ufuo wa bahari umeonyesha kuwa na taka kwa mbali, mchanga mweupe vidau ama vioo vimeegezwa hapo katikati ya bahari. Mawingu nayo pia yapo vizuri, weather imekuwa shwari.

Gari hili limeweza kubeba bidhaa kubwa iliyopo nyuma. Jina la gari hili linajulikana kama trela liko barabarani inaelekea kupeleka mzigo uliyowekwa ndani. Liko na rangi ya manjano matairi ni mengi sana barabara imenawiri na inaonekana hali ya anga Iko vizuri sana.

Majira ya jioni feri mbili zinaonekaniwa zimejaa abiria magari yameegeshwa pia ndani watu wanatumia kivuko hicho. Jua linaonekaniwa likichomoza. Rangi ya nyekundu ikionekaniwa juu, bahari nayo iko na rangi ya blue .

Watalii hawa wameweza kubeba bagi zao migongoni nyingine wameshikilia mikononi akiwa na mume na mke na mtoto wao mdogo. Wawili hao wanaonekaniwa wakati huu wakiwa wanaongeleshwa na vijana watatu wenye kazi hio ya ubaharia.

Hapo ni katika kivuko cha feri cha likoni, bahari imenawiri, jua limejitokeza mawingu nayo yapo vizuri sana. Feri ni tatu zimeweza kubeba abiria na magari ndani yake.

Watu kadhaa wameonekaniwa wametulia wawili wakiongeleshana. Mwingine amevaa shati ya kijani anaenda zake, mwingine amevaa shati jeupe akisalimiana na mtu katika mlango wa nyumba ilio na rangi manjano. Aliyevaa shati nyeusi na suruali ya buluu amesimama akiongea na simu, msichana mmoja aliyevaa shati nyekundu na skati nyeusi anaonekaniwa akitembea huku akishikilia bagi lake na karatasi nyeupe.

Watu wawili wanaonekana wakitembea mmoja ni mvulana mwengine akiwa ni msichana wengine wanaogelea wakiwa wanajivinjari katika ufuo huo wa bahari. Mchanga ulio mweupe hata pia kuna takataka zilizo rangi ya kijani kuna viti vimeegeeshwa kando hapo watu wanataka kukaa kujipumzisha.

Waumini wa kiislamu wakiendelea ibada yao ya kawaida waliovalia sare tofauti. Wengine wamevaa kofia, kanzu na nguo za kawaida. Hapo ni mahali kwa ibada. Kunajulikana kama msikitini. Kuna feni, taa hata pia rangi ya kuta hizo ziko tofauti. Kuna maandishi ya kiarabu hata pia vitabu vitakatifu.

Ufuo wa bahari huu kuna miti kadhaa mnazi yaliokuwa karibu na miti mingine ya rangi ya kijani. Ufuo wa bahari, maji yaliokuwa yakitoka na kuingia. Hali ya anga iko shwari, mchanga mweupe ulionawiri na takataka zilioko nje.

Wanadensi, wanawake waliopendeza wamevalia sare zao za kazi. Nguo inarangi nyingi, herini kijani, nyekundu, nyeupe hata pia wameeka vitambara kwa kichwa. Nyuma ya hapo kuna mtu muitaliano anaangalia akifurahia.

Matatu iliyopo katikati ya barabara inaelekea kwa njia kuu, watu waliyo na biashara zao pembezoni mwa barabara wanaendelea. Kuna pia magari mengine, gari ya rangi ya bluu nyeupe ata kwa umbali kuna mgogo wa spaki na msikiti uliyo na rangi nyeupe upo mbele.

Hapa ni mahali ambapo paliopo na vitu tofauti mnavyoviona. Kuna kinyago cha mnyama amabaye ni mweusi apo, anafanana kama ndovu. Pia kuna ndoo mbili zilio na rangi nyekundu na hapo ni mahali ambapo ni chini ya kisima, watu wanakuja kuchota maji.

Nje ya hoteli moja kumeegezwa magari mengine yapo na rangi tofauti. Moja ipo nyeupe, ipo jivu, ipo rangi ya manjano. Nje kuna tuktuk mbili zimeegezwa kando ya barabara hiyo. Kuna mtu amevaa shati jeusi anaweza kuonekaniwa kwa kando amesimama.

Kivuko, feri ilio katikati ya bahari. Watu wameabiri juu na chini. Magari nayo pia yapo. Utulivu. Inaonekaniwa ina rangi tatu nyeupe, buluu na manjano. Kwa kando pia kuna miti ilio na rangi ya kijani.

Boti hili ni la kuzungusha watu waone eneo la ufuo wa bahari mjini Mombasa. Nyumba zipo kando ya bahari hio, zimenawiri zimepakwa rangi nyeupe na nyingine zina makuti. Watu walioweza kuwachukua hawa ni mabaharia.

kibanda, kahawa kizuri kilicho kwa ufuo wa bahari, mchanga mweupe unaonekaniwa hapo hata viti vimepakwa rangi ya browni . Mti wa mnazi yapo mbali hata pia kuna jumba lilijengwa na makuti linaonekaniwa liko hapo, bango la kuashiria hapa ni mahali pa kula.

Feri ni kivuko maarufu mjini Mombasa upande wa Likoni ina rangi mbilii bluu, nyeupe na hata pia ya manjano inaonekawia kwa juu. Wavulana, wasichana, wakubwa kwa wadaogo wapo katika harakati ya kuingia ndani ya feri iliyoegezwa baharini.

Katika nyumba hii ya ibada ya waislamu kuna maandishi ya kiarabu yalio katika mlango na kindirisha kidongo. Mkeka uliotandikwa hapo ni wa rangi ya nyeupe na nyekundu kidogo. Vitabu vitakatifu viliopo hapo mbele zinaitwa msaafu.

Ufuo wa bahari linaonekaniwa ni wakati wa jua, likiwa linashuka hapo kuna watu kadhaa waliokuwa ndani wanaogelea , Vioo vimeregeshwa. Nje pia Kuna watu wanatembea waliokuwa wamevalia nguo tofauti takataka zimeletwa na maji nje.

Mtu mmoja aliyevalia nguo zake nzuri sana anajulikana kama Rais wa Kenya William Samoei Ruto akisalimiana na majaji wakuu wa Kenya. Wengine wakionekaniwa ni jinsia mbili tofauti waume na wake wako pembezoni mwake. Miti ya rangi ya kijani na jumba hilo lipo hapo.

Wanawake wawili walioakaa pembezoni mwa mwanamme mmoja aliyevalia miwani na nguo iliyojulikana kama suti. Maji yameegezwa katika vijimeza vidogo hapo . Wamekalia viti vizuri vilivyo na nashinashi.

Hapa ni katika ufuo wa bahari, kuna alama za miguu za watu tofauti, kuna waliyopita na viatu na kuna watu ambao walitembea bila viatu. Alama ya mchanga inaashiria kuwa hapa ni baharini, tena mahali pazuri sana maji yakiwa yameondoka kabisa.

Watu wanajivinjari katika ufuo wa bahari, kuna kila aina vitu vilivyokuwa hapo, kuna watu wanawaelekeza walioshuka hata pia maboti yako na rangi tofauti; yellow ,bluu, nyeupe.

Hapa ni katika mahali pa kuabudu, nyumba ya waislamu, eneo moja nzuri sana. Nyumba hili liko na rangi tofauti, uwepo wa rangi weupe wa alama ya kijani na pia kuna migogo la spaki . Katika mawingu pia kuna hewa na hadhi zake.

Saa iliyoegeshwa ukutani katika msikiti mahali kwa waumini kuabudu pembezoni mwake kuna misaafu, vitabu vitakatifu vya ibada. Chini yake kuna mkeka uliotandikwa rangi ya kijani.

Msichana aliyetabasamu. Rangi aliyonayo ni ya brauni, bendera ya Kenya, bendera ya East Africa, aliyevalia miwani na mtandio. Msichana huyu anajulikana kama waziri.

Huduma kwa wote. Hapa inaonekaniwa msichana mmoja akiwa amekuwa anaendelea na tarakilishi wengine wakiwa wanamwangalia jinsi anavyofanya kazi yake. Wengine waliovalia sare za kazi wapo hapo wakihakikisha kila kitu kiko shwari.

Lango la jumba hii lina rangi ya b𝑢luu, kuna bango liloegeshwa nje linaeleza maelezo kuhusu jumba hilo. Inaonekana hapo ni kanisa liko na rangi tofauti na vioo vya kunawiri.

Mtu mmoja aliyevalia sare yake ya kazi rangi ya kijani anaonekaniwa ameshikilia fagio akisafisha ufuo wa bahari huo. Mchanga mweupe wengine watu wanaonekaniwa kwa kando wakitembea, miti ya minazi yaliyo hapo kando. Pembezoni mwake kuna jumba jeupe lililo ndogo ni ishara ya kuwa hapa mahali ni hotelini.

Magari yalioegeshwa kwa kando yalio na rangi nyeupe. Tuktuk inaonekana inapita ilio rangi ya kijani. Mtu mmoja akiwa anavuka barabara. Katika majumba hayo ni ya kibiashara ya kifahari yaliokua na vitu vya kitalii vinaouzwa hapo mjini.

Mhubiri maarufu kwa jina Ezekiel anatangaza warsha yake tarehe tano hadi tarehe tisa mwaka elfu mbili ishirini na tano. Kikombe cha damu kinaonekana hapo na pia anaelezea wapi anafanya tamasha hilo.

Katika ufuo huu wa bahari kuna vilori vingi vilivyoegeshwa. Maji nayo yametulia, kuna vibanda vilivyo hapo kando, kuna miti yaliyonawiri ya rangi ya kijani, kuna tanobari jeupe mchanga nao si mweupe.

Katika ufuo wa bahari maboti yameegeshwa yaliyo na rangi mbili tofauti bluu na nyeupe kunaonekaniwa mtu aliyebeba mfuko anatembea akiwa amevaa shati ya blu na ameshikilia kitu mikononi pia.

Bahari iliyo na mchanga mweupe, kando yake kuna miti ata pia watu aina ya mnazi na mengine yaliyo na rangi ya kijani, kuna jumba kubwa lililo pembezoni mwake ata pia kuna uwanja wa mchezo wa voliboli. Inaonekaniwa kwa kando kuna mtu aliyevalia shati jekundu amesimama.

Feri mbili zinaonekana zikiandamana pamoja katika ufuo wa bahari. Bahari imeweza kuwa safi wakati wa msimu wa jua. Inaonekana pia pembezoni mwa picha hii kuna miti yaliyonawiri kwa rangi ya kijani.

Hapa ni katika uwanja wa ndege Manda, watu wanaelekea kwenye jumba la usafiri, wakigonja wakati wao wakuweza kurudi. Hao wamebeba mabagi ni wageni kutoka nchi ya ndani na nje ya nchi.

Jua linaonekaniwa kwa umbali hapo katika ufuo wa bahari maji yametulia ata pia kuna miti ya minazi na upande mwengine kunaonyesha kuwa mawingu yapo rangi ya kijivu, baharini pamenawiri sana .

Jumba kubwa lililo na rashirashi tofauti, ukiangalia juu kuna rangi tofauti nyeupe na nyeusi. Chini kuna milango iliyowachwa wazi, yanapendeza sana. Ukumbi huo ni mkubwa na rangi yake ni nyeupe, manjano na hata pia brauni.

Watu waliovalia nguo za majaji wamesimama jinsia mbili waume na wake, rangi nyekundu, buluu rangi ya kijani majumba yalioko nyuma yamenawiri. Kuna miti pia mirefu inajulikana kama minazi, watu wengine wamevalia sare zao za nguo za kidini.

Mvulana mmoja anaonekaniwa akisimama ameshika nguo za kitenge, hapa ni katika biashara au onyesho. Zipo ndani ya tonombari moja nyekundu na mchumo unaonekaniwa uko hapo, na pembezoni kuna miti ya rangi ya kijani, hapa ni wakati wa sherehe ilioandaliwa.

Waumini wa kiislamu wamekaa katika msikiti huu ulio na rangi tofauti; nyeupe, kijani hata pia kuna vitabu vya kusoma vinavyojulikana kama msaafu. Kuna feni ilioko juu. Taa nayo imewashwa. Kuna mahali pa kukalia palipo na mkeka mwekundu.

Shule mahali kwa watu kusoma ama kupata elimu nyumba hii inarangi tofauti nyeupe na blue , madirisha yamefungwa yapo ya vioo na hata nje yamewekwa chuma mlango wenyewe ni mzuri sana uko na rangi, majani nayo yapo ya rangi ya kijani.

Wachezaji wa mpira wa mguu waliyovalia sare mbili tofauti, wawili wao wanafuata mpira. Mmoja amevaa nguo ya yellow mwingine nguo ya nyekundu. Uwanja umefurika, umati wa watu wakishangilia na kuangalia mpira.

Msikiti mkubwa uliojengwa. Kando yake kuna gari linapita au limeegezwa. Miti kadhaa yanaonekaniwa yakiwa pembezoni mwake aina ya nazi hata pia manyasi yaliyomea na rangi ya kijani. Hali ya anga iko shwari. Nje kuna kuta kubwa lililozunguka jengo hili maarufu.

Hili ni jumba la maombi kwa washirika wa kibaniani, kuna kijana amesimama hapo amevaa nguo nyeupe anaomba Mungu na kuna mtu anaendelea kutembea kwa mbali amevaa shati ya rangi ya kijani na suruali nyeusi.

Katika ufuo wa bahari kuna feri mbili zimeegeshwa. Ziko na magari na watu. Abiria huwa wanaabiri kwa wakati unaofaa wanafuata sheria. Zimepakwa rangi za buluu. Kuna mabango pembezoni mwake.

Martha Koome, jaji aliyevaa miwani, na nguo ya kitenge ya Kiafrika, nywele zake zilizo nyeusi anazungumza. Nyuma kuna bango lilliloashiria maneno kadhaa.

Mawakili kadhaa jinsia ya kike na kiume wamevalia sare zao za kikazi , wapo katika jengo kuu la maamuzi ya kesi za wanajamii tofauti. Kuna watu waliovalia miwani hata pia kuna meza na microphoni zilizoegezwa hapo.

Matatu ni aina moja ya usafiri ya uma katika miji tofauti hapa nyumbani, basi linaonekaniwa na rangi tatu tofauti nyekundu, nyeupe, green na nyeusi. Nyumba moja lilipo mbele na rangi ya majano bluu, kuna mgongo mmoja wa spaki na hapa ni barabarani.

Tausi, ni ndege aliyependeza na rangi tofauti. Rangi ya buluu, rangi ya manjano, nyeupe. Kuna ubao nyuma hapo unaoashiria maelezo. Kuna meza, majani yaliyo rangi ya kijani hapo kuna makuti pia kwa kando na bahari.

Ufuoni mwa bahari hii hapana uchafu. Mchanga mweupe miti iliyopembezoni mwake ni ya aina ya mnazi. Kuna viti na hata pia vitanda vilivyoegeshwa. Godoro ya langi ya buluu, hapo kuna makuti.

Jumba lililokuwa na nakshinakshi ni la maombi ya watu wa dini ya Kibaniani. Nje ya barabara hiyo kuna miti iliyo na rangi ya kijani, hata pia rangi tofauti za taa ziliopo hapo buluu, nyeupe, manjano.

Kanisani ni mahali pakuu kwa waumini wa kikristo, msalaba unaashiria dini hiyo. Watu wako ndani kwa ibada, njia 𝑘𝑢u iliyojengwa na simiti. Miti nao yapo ya kijani pia yameonyesha nyasi ziko rangi hiyo hiyo.

Ndege iliyoegeshwa katika uwanja huo. Inajulikana kama Kenya Airways ililyo na rangi tofauti; nyeupe, nyekundu, nyeusi na rangi ya kijani. Hali ya anga ipo shwari, mawingu ya bluu yanaonekaniwa hapo. Pembezoni kuna miti yaliyo na rangi ya kijani.

Jumba kubwa kuu la kuabudu la waaumini wa kiisilamu. Kuna magari nje yameengeshwa, hapo juu kuna speaker na kuna nyumba nyingine jirani yake. Pembezoni kuna honda mtu amevalia sare zake za kazi anapita, hata pia kuna chuma au gogo la spaki.

Mahali pa maonyesho kuliekezwa tv mbili kubwa katika ukuta. Kuna jibango ambalo linaelezea maneno ya hapo ndani; moyo, mikono hata pia kichwa. Viti vilivyonawiri vimeekwa na watu wamekalia ni vya rangi ya brown .

Nyumba ya makuti iliopo chini katika mchanga wa bahari ilio na miti pembezoni mwake ya minazi yalionawiri na rangi ya kijani. Kuna ubao wenye maneno yalioandikwa hapo chini. Mabati yanaonekaniwa. Kuna jikuta jeupe lililoko karibu na bahari hio. Maji yametulia yapo shwari.

Jumba liliokohapa ni ishara ya kuwa ni hoteli iliyojengwa na makuti, kuna miti ya minazi hata pia kunaonyeshwa kwa umbali kuna bahari. Rangi ya nyasi na miti mingine iliyonawiri nyingine ya kijani, kuna nafasi ya kuonyesha kuwa kuna kijinjia kilochotengenezwa na baraza.

Vitanda viwili vilivyoegeshwa hapo ni vya mbao katika mchanga wa bahari. Mtu mmoja anaonekaniwa akitembea majini. Viori au boti zilizoegeshwa hapo zimekaa, jua limechomoza kwa mbali, maji yametulia tulituli. kuna vichafu viliopo hapo nje vilivyoweza kutengwa kando.

Hapa ni Katika ofisi ya Huduma Kenya. Wakuu wanakagua wafanyikazi wao, anaangalia televisheni iliyoandikwa maagizo. Kuna nambari za simu na hata ujumbe wa tarakilishi. Aliyevaa nguo nyeupe na alama nyekundu hao wote ni wafanyikazi katika shiriko ilo.

Viti na meza vilioonekaniwa pembezoni mwa hoteli hii. Ukuta mweupe. Kuna miti ya minazi na yaliyo na rangi ya kijani. Meza ili𝑦o na kioo. Pembezoni mwa bahari hii mchanga mweupe unaonekaniwa.

Raisi wa jamhuri ya Kenya. Aliyeweza kusimama kando yake ni jaji mkuu, mke yupo karibu na maaskari nyuma aliyevalia sare nyeupe. Hapo ni wakati alipokuwa akiapishwa kama kuchukua majukumu, mikrofoni hata pia kijimeza kilichoweza kusimama mbele yake.

Watu wanaonekaniwa wakitembea katika kivuko cha barabara. Gari linapita kwa kasi, tuktuk iliyo rangi ya bluu, mtu anavuka barabara aliyevalia nguo nyeusi, wengine wameweza kubeba na kuzuia mizigo yao wakiendelea kutembea na safari zao. Mama aliyevalia sare yake ya nyekundu anavuka.

Hawa ni waumini wa Kimohora wako na sherehe zao na kuna mtu amesimama ama kijana ameweza pia kuvaa bagi mgongoni akitafuta mahali atakapokaa huku watu wengine wameweza kukaa na kugonja kile ambacho kimeweza kuwaleta kwenye hafla hiyo.

Taa zimengaa katika barabara hii. Tuktuk zimeegeshwa, zingine zinapita. Magari pia, rangi ni tofauti. Moja nyekundu ingine ya yellow . Watu wako barabarani wakisimama, wengine wanavuka kivukioni.

Mchanga mweupe wa baharini. Miti yaliyo pembezoni mwake ni ya minazi yaliyo na rangi ya kijani. Nyumba zilizojengwa kwa mbao zina mabati ya makuti. Hata pia kuna vitanda vilivyoeegezwa hapo pembezoni mwake kuna nyasi za kijani.

Katika sherehe hii watu wamejumuika pamoja, waume kwa wake, wazee kwa vijana waliovalia kofia, wengine waliovalia shati nyeupe, nyeusi, nyekundu na kadhalika. Hata pia wasichana hawakuachwa nyuma waliovalia mabuibui na mitandio.

Huduma Kenya ni moja wa shirika la watu kusaidika kupata vibali vyao. Watu wameketi katika kungoja mahudumu katika muda uliowekwa mwafaka. Mzee aliyevalia kofia na shati la buluu, vijana wengine waliovalia nguo zao rangi tofauti, nyeupe, nyeusi na hata kijani wamekaa hapo.

Msikiti, ni nyumba kuu ya waumini wa kiislamu. Gari imeegeshwa hapo nje, mwengine anaonekana aliyesimama amevaa kanzu, nguo ya kuombea Mola. Tuktuk iliyo ya rangi ya kijani ipo pembezoni mwa barabara inapita. Watu wengine wamesimama wanauza nguo na shughuli zao za kawaida.

Wawili wanaonekaniwa wakitembea wakiandamana aliyevalia shati nyeupe na suruali ya bluu ni mwanamume na aliyevalia leso ni mwanamke. Nyumba ya makuti ya udongo iliyojengwa hapo ipo na mti uliyo na 𝑚𝑎𝑗𝑎𝑛i ya kijani.

Hapa ni katika ofisi ya huduma ya uhamiaji, anaonekaniwa aliyevalia sare zake za kazi ni askari ambaye amevaa barakoa, hata pia kwa kando kuna mwengine aliyevalia nguo zake rasmi za kazi ni mwakilishi wa serikali anayejulikana kama naibu rais Kindiki.

Msikiti kwa jina RAUDHA uliopo Lamu. Mtu mmoja anaonekaniwa amekaa hapo akipunga upepo. Amevalia kikoi na shati. Rangi ya msikiti ni nyeupe na kijani. Kuna milango ya chuma. Moja upo wazi. Hapo ni barabarani kuna mtu kwa kando anapita.

Katika uwanja wa ndege. Watu wanaonekana wakitoka wakijaa katika eneo la kuchukuliwa. Abiria wakigeni na wakenya wanatembea waliobeba begi zao na wengine walioshikilia mikononi, wanakuja polepole.

Ufuo wa bahari, mmoja mzuri sana na una maji yanakwenda, yakirudi mchanga ulio wa rangi ya brauni, maji yenyewe pia yako meupe na buluu kwa ndani.

Mchanga mweupe, takataka zilizo nje, miti yaliyo na rangi ya kijani aina ya minazi ata pia kuna watu wanaonekaniwa kwa umbali wamesimama wakiendelea kutembea, ufuoni mwa bahari hiyo, Hali ya anga ipo shwari, kuna kijibanda cha vitu vya kuuzwa hapa kwa watalii.

Mahali pa ibada, patakatifu. Ina ishara kuwa ni ya kanisani. Watu wapo katika maombi wamesimama, wengine nao wamekaa. Wamevaa nguo tofauti. Taa zimewaka katika eneo hilo. Siku ya ibada imefika.

Tuktuk tatu zilizo na rangi tofauti zimeegezwa kando ya barabara, hapo ni wakati wa mapumziko au zimeweza kupelekwa kufanyiwa ukarabati, moja ya rangi ilipo hapo ni bluu, nyekundu na kijani kando kuna mtu amesimama.

Bahari iliyoweza kuegeshwa nyumba pembezoni mwake, rangi nyeupe, rangi ya bluu katika mabati ata pia kuna bridge kivukio kikuu, magari yapo katikati. Jumba refu lililokuwa na rangi ya brown bado halijamalizwa kujengwa.

Siku kama hii iliweza kuonekaniwa kuwa watu wamekuja kupiga kura. Kuna mabango yanaashiria mahali watu wanakuja kuchukua vitambulisho vyao kujisajili. Hapo ni watu wa shirika la huduma kuwasaidia wananchi wa Kenya ama wa nchi tofauti.

Huduma Center Kenya ni mahali pa kuwasaidia watu kupata stakabadhi tofauti. Kuna msichana aliyevalia sare zake za kazi, aliyevaa miwani, shati jeupe na rangi nyekundu kwa umbali. Meza kuna tarakilishi, viti vilivyo na rangi ya nyeusi vipo hapo na watu waliovalia nguo tofauti wamesimama wakiiangalia.

Ufuo wa bahari ulionawiri mchanga mweupe jua kwa mbali linatokeza kiori kimoja kimeegezwa katikati yake. Maji ya rangi ya bluu meupe yanaingia yakitoka. Hapo ni mahali pa kujituliza au kujifurahisha.